Hapa Kuna duka ambalo imeandikwa mpesa na Kuna bidhaa ambazo anaziuza Kuna vile maziwa na kuna mitungi ambayo imeekwa kando yake

Ninaona kibanda ambacho nyanya, vitunguu na viazi imepangwa kwa kila upande.

Kuna duka ambalo linauza bidhaa kadhaa, kuna soda, kuna mpira na kuna watu ambao wamekaa kando yao wameketi chini, na kuna maji chini yake na kuna kazi ambayo inaendela hapa ndani ya pesa.